Watu wazima (wanawake kwa wanaume) wakiwa wanasikiliza kwa umakini, huku wakiwa wamekaa kwenye viti nyuma ya meza zilizoungana, wakimsikiliza mwalimu wao akiwa anatoa elimu ya watu wazima.

Kikundi kidogo cha wamama wenye idadi ya wamama, takribani kumi mpaka kumi na mbili waliovaa mavazi ya kimasai wakiwa wapo chini ya banda lenye paa ambalo lina rangi nyeupe, wakijifunza namna ya kushona kutoka kwa mwalimu wao aliyekaa chini huku anashona akiwa fundisha kwa vitendo.

Wamama watu wazima wakiwa darasani huku wakipatiwa elimu ya kiutu uzima kwa lengo la kuongeza maarifa na uelewa katika maswala mbalimbali.

Bembea zenye rangi za bluu, njano pamoja na kijani, kwa ajili ya watoto walioko katika shule za awali na chekechea, ambazo zimezungukwa na uzio katika eneo hili.

Mwalimu wa kike akiwa yupo mbele ya darasa lake huku akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wake ambao wako katika shule ya msingi kwa ajili manufaa yao ya kielimu.

Jengo la ghorofa la shule ya msingi limepakwa rangi nyeupe na kahawia likiwa na ngazi kadhaa zinazowawezesha wanafunzi kufika kwenye madarasa yaa juu, huku chini ya jengo ilo kukiwa na bustani nzuri ya maua inayopamba mazingira na kupendezesha mandhari ya shule.

Eneo la bustani ya shule ya msingi, limepandwa maua makubwa yenye kuvutia, kwa ajili ya kupendezesha mandhari ya shule hiyo, na kuifanya ionekane maridadi na ya kuvutia.

Jengo jeupe la shule ya msingi lenye paa la rangi ya kahawia limejengwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma ya jengo hilo kuna miti mirefu ya kijani inayopuliza hewa safi huku mbele yake yakistawi maua ya kupendezesha mandhari ya shule hiyo.

Wanafunzi wa kike katika shule ya sekondari, wakiwa wapo darasani kwao wakijisomea kwa utulivu, huku wakiwa wamevaa yunifomu zao nzuri zenye rangi nyeupe, nyekundu pamoja na sketi zenye rangi ya bluu iliyokolea.

Mwalimu wa kike akiwa amejifunika kikoi chekundu, ambaye anafundisha shule ya sekondari akiwa amechuchumaa, anapanga vitabu kadhaa katika kabati ambalo limebeba vitabu vingi kwaajili ya kufundisha wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa kiume wa shule ya sekondari aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu, akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wake kuhusu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu.

Darasa lenye vifaa vya maabara kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari, ambalo litatumika kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa madhumuni ya kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wanawake kwa wanaume wakiwa wapo darasani, huku wamekaa kwenye viti vyao wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa, akiwa anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea na masomo yao binafsi kwa utulivu mkubwa, ndani ya maktaba kubwa ya chuo kikuu, huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye eneo lake. Baadhi wakisoma vitabu, wengine wakifanya kazi za utafiti kwenye kompyuta au kuandika madokezo kwenye madaftari yao.

Wanafunzi watano wa chuo wanne wakiwa ni wadada na mmoja akiwa ni mkaka, wakiwa wamekaa pamoja na kujisomea wakijadili mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo.

Mwalimu wa kike akiwa yupo mbele ya darasa lake, akiwa anawafundisha watoto wa shule ya msingi. Waliokaa chini kwenye madawati yao, huku wamevaa sare zenye rangi ya njano na zambarau.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamejaa darasani kwa wingi wakimsikiliza mkufunzi wao kwa umakini mkubwa, huku wakiwa wamejidhatiti kunukuu mambo muhimu anayoyasema kwenye madaftari yao kwa bidii.

Wanachuo wakike watatu wakiwa katika chumba chao katika bweni la wasichana, mmoja akiwa amekaa kwenye kitanda cha juu cha dabodeka akiwa anatumia simu yake, mwingine akiwa amelala kwenye kitanda cha chini cha dabodeka akiwa anatumia simu yake, na mwingine akiwa amechuchumaa upande wa kabati akiwa anapanga vitu vyake.

Wanafunzi watatu wa kiume waliovaa mavazi ya bluu wakiwa darasani katika kituo cha veta wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya umeme.

Wanafunzi wawili wa "VETA" wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, wakishirikiana katika kutengeneza kompyuta iliyoharibika. Huku mmoja akiwa amesimama, akiwa anamuelekeza mwenzake jinsi ya kutengeneza, na mwingine akiwa anainama akiwa ameshika kifaa cha kutengenezea kompyuta hiyo.

Mwanafunzi wa kike wa veta akiwa amevaa vazi la bluu la kiufundi, huku amejifunga kiremba kichwani kwake, akijifunza jinsi ya kutengeneza na kurekebisha vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambapo vimewekwa mezani.